Mtu ameshika mibonge kadhaa ya mahindi juu ya rundo kubwa la mahindi yaliyokaushwa. Anaonekana kuchambua au kukagua mahindi hayo. Tukio linahusiana na shughuli za kilimo na uhifadhi.

Ng'ombe wamesimama kwa mstari wakila nyasi kutoka kwenye hori lililozungushiwa vyuma. Mtu aliyevalia koti la bluu, kofia nyeupe na buti anasimama upande wa pili akiwahudumia.

Watu kadhaa wamekusanyika wakijaza bakuli chakula kutoka kwenye sufuria kubwa. Mmoja anamimina uji au supu kwenye bakuli wengine wakibeba tray zilizojaa. Tukio linaonyesha maandalizi ya mulo wa pamoja.

Gari la jeupe la isuzu lenye tankinla chuma limeegeshwa karibu na jengo kwa ajili ya kusafirisha maziwa na watu wawili wanashiriki katika uhamishaji wa maziwa.

Mtu anatumia bomba la kijani kuosha ng'ombe mweupe mwenye madoa ya kahawia ndani ya banda lenye sakafu za zege. Ng'ombe wengine wamesimama kwenye mabanda ya jirani yaliyotenganishwa kwa uzio wa chuma.

Wanaume wawili wanamwaga maziwa kwenye chombo kikubwa wakiwa nje ya jengo. Mmoja amevaa kofia, mwingine amevalia nguo za rangi nyekundu na manjano. Tukio linaonyesha shughuli ya kuchakata maziwa.

Ng'ombe mwenye vidonda na uvimbe amefungwa karibu na mti katika mazingira ya kijijini, anaonekana dhaifu huku ngozi yake ikiwa na athari za ugonjwa. Majani na miti yanazunguka eneo hilo.

Watu wako sokoni wakishughulika na shughuli za kupanga au kuuza ndizi mbichi za kijani. Marundo ya ndizi majani yake yameenea ardhini na wengine wameketi au kusimama wakishiriki biashara.

Ndizi mbichi za kijani zimetundikwa kwa mafungu mengi katika eneo la soko. Watu wa majengo ya nyuma yanadokeza shughuli za biashara au usambazaji. Mazao haya yanonekana kuwa mapya na kwa wingi.

Mtu aliyevalia koti jeupe, glavu za buluu na kofia ya nywele anashughulikia chombo cha maabara. Mezani kuna mitungi, cylinder ya kupimia na vifaa vingine vya majaribio.

Wafanyakazi wanajihusisha na upakiaji wa maziwa kwa kutumia vifaa maalum. Mchakato unafanyika kwa usafi na umakini katika mazingira ya kawaida. Bidhaa zinaandaliwa tayari kwa matumizi ya wateja.

Mtu ameketi shambani kati ya mimea mbali mbali akiwa amevaa flana nyeusi yenye mchoro wa katuni, mazingira yana mahindi marefu na uoto wa kijani mandari inaonyesha mahali ya kilimo au eneo la vijijini.

Shamba la migomba ina mimea iliyopandwa kwa udongo wa rangi ya udongo mwekundu. kila mmea umezungukwa na mifereji midogo ya kuhifadhi maji. Mandhari ya nyuma ina uoto wa asili inayoendelea.

Watu wamesiama karibu na mgomba , huku mmoja akishika fungu kubwa la ndizi mbichi, bango la nyuma Iina majina ya The KCB Foundation , na Ahadi Kenya Trust .

Shamba la migomba limejaa mimea yenye majani makubwa ya kijani, iliyopangwa kwa mpangilio mzuri , ardhi imefunikwa na nyasi na udongo , mazingira yanaonekana kuwa ya kilimo cha ndizi .

Migomba yenye majani mapana ya kijani imestawi kwa wingi chini ya anga la buluu lenye mawingu mepesi. Mandhari inaonyesha hali ya hewa ya jua na mazingira ya kitropiki.

Shamba la migomba, limepangwa kwa mistari, miti ikiwa na majani makubwa ya kijani na minazi ya ndizi mbichi. Udongo wa eneo hilo una rangi ya udongo mwekundu kahawia.

Mtu amesimama shambani kati ya migomba mirefu yenye majani mabichi. Amevaa fulana nyeusi na sketi ya beige . Ardhi imelimwa na kuna mimea midogo inayoota.

Ng'ombe wawili wamelala pembeni ya nyasi , mmoja akiwa na rangi ya kahawia na kiwembe shingoni , mwingine anaonekana kwa umbali akiwa upande wake. Mazingira yana nyasi na mimea midogo.

Mkulima amesimama shambani akibeba mkungu mkubwa wa ndizi mbichi kutoka kwenye mgomba, majani ya kijani yanazunguka eneo hilo yakionyesha hali nzuri ya mimea, mazingira ni ya kilimo cha ndizi.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi za kijani imepangwa kwa wingi katika mazingira ya nje. Rangi ya kijani inaashiria ndizi zikiwa bado hazijaiva. Mandhari inadhihirisha uzalishaji mkubwa wa kilimo.

Maziwa yaliyoganda yamewekwa kwenye sufuria karibu na kitambaa cha kuchuja chenye maziwa yaliyotengenezwa kuwa jibini. Maji maji yanatenganishwa na mabonge ya jibini kwa kutumia cheese clothe .

Zizi dogo la kienyeji limejengwa kwa miti na paa la bati likiwa na ng'ombe wawili ndani. Ng'ombe mmoja anakunywa maji kwenye birika la zege huku chombo cha plastiki na vifaa vikiwa nje. Mazingira ya kijijini yanaonekana kwa uwazi na miti michache.

Ndizi nyingi zimepangwa kwa mpangilio sokoni, zikiwa na rangi ya kijani na manjano. Muuzaji amesimama nyuma, akishika mkungu mmoja kwa mkono. Mazingira yanadhihirisha shughuli haya ya biashara ya matunda.

Ng'ombe wamelala na kusimama ndani ya zizi lenye majani ya chakula. Mazingira ni tulivu inaonyesha utunzaji mzuri wa mifugo. Zizi lina nafasi ya kutosha kwa ng'ombe kupumzika.

Mtu amesimama kati ya migomba, akishughulikia kifaa kilichowekwa juu ya mlingoti kinachoweza kuwa cha ufuatiliaji wa kilimo. Shamba limepangwa kwa mistari na udongo unaonekana kutunzwa vizuri.

Mimea ya mahindi imesimama kwa mstari kwenye shamba la udongo unaoonekana kati ya mistari. Majani ni mapana na yenye afya, huku miti ikionekana nyuma ya shamba. Kuna nyasi au magugu chini ya mimea.

Mikungu ya ndizi mbichi ime ninginia kwenye migomba katikati ya majani yaki jani kibichi mazingira ya shamba yana onyesha hatua ya awali yaukuaji wandizi hali hii Ina endana na msimu wama tayarisho kabla ya mavuno.

Watu watatu wamevalia makoti meupe, neti za nywele na buti wakifanya kazi kwenye chombo cha chuma kilichoandikwa dairy . Wawili wamesimama wakishughulikia, mmoja ameketi kwenye kiti cha plastiki cha kijani. Chumba kina sakafu nyekundu na dirisha upande wa kushoto.

Watu wanashirikiana kuandaa chakula kwenye mazingira ya nje, yenye mimea. Trei za ina bakuli nne kijani, zilizojaa uji mweupe wa punje. Mmoja anashika trei, huku mwingine akihudumia kwa kijiko. Wakiwa wamevalia mavazi ya rangi, na mitindo tofauti.

Majani ya mahindi yameharibiwa na wadudu yakiwa na mashimo na madoa. Mkono wa mtu unayashika kwa karibu ili kuonyesha athari. Hali hii inaleta changamoto kwa uzalishaji wa mazao.

Ng'ombe wanne wamesimama juu ya takataka wakitafuta chakula miongoni mwa mifuko ya plastiki na mabaki yake ya vyakula. Eneo limezungukwa na uzio wa chuma na nyasi kavu. Tukio linaangazia changamoto za usafi na athari kwa wanyama.

Watu watatu wanashirikiana kukusanya ndizi zilizowekwa juu ya majani ya migomba. Mazingira ni ya shambani yakionyesha kazi ya kilimo. Ndizi zimewekwa kwa utaratibu tayari kwa kusafirishwa au kuhifadhiwa.

Mtu anakamua ng'ombe ndani ya zizi la miti huku maziwa yakikusanywa kwenye chombo. Kofia nyekundu na viatu vya wazi vinamtambulisha katika mazingira ya kijijini. Shughuli hii ni sehemu ya maisha ya kila siku ya ufugaji.

Shamba lenye rotuba limejaa mimea ya ndizi na mazao mengine, huku njia ya udongo mwekundu ikipita katikati anga la buluu lenye mawingu meupe linapendezesha mandhari.

Kishahada kikubwa cha ndizi mbichi, kimening'inia kwenye mgomba wenye majani mapana ya kijani. Mandhari ya nyuma inauoto wa asili. Ndizi ziko katika hatua ya ukuaji kabla ya kuiva.

Ng'ombe wamesimama kwenye vibanda vya chuma wakikamuliwa kwa kutumia mashine zilizounganishwa na mitungi ya chuma. Mtu mmoja amevaa koti la bulu na suruali ya kijani. Mwengine amepiga magoti karibu na ng'ombe.

Mtu amesimama karibu na mgomba huku akishika kishada cha ndizi zilizoiva, bado zikiwa shambani. Majani ya mgomba ni makubwa na niyakijani kibichi. Mazingira yanafanana na bustani au shamba la ndizi.

Mtu amesimama karibu na ng'ombe waliolala na kusimama chini ya kivuli cha miti na paa la nyasi. Mabaki yamemea, yametandazwa mbele yao. Mazingira haya yanaonyesha maisha ya kijijini na utunzaji wa mifugo.

Mahindi yamening'inizwa ukutani kwa kamba kama njia ya kuhifadhi. Chupa ya manjano yenye lebo iko kwenye rafu karibu na mahindi. Mandhari haya yanaonyesha matumizi ya ndani ya nyumba ya kilimo na uhifadhi.

Ndizi za kijani na manjano zimetandazwa sokoni kwa mpangilio mzuri. Matunda mengine yamepangwa nyuma yakiongeza rangi na mvuto wa eneo hilo. Mazingira ni ya biashara ya matunda.

Chombo maalum kimejaa maziwa na kimeunganishwa na bomba za plastiki kwa ajili ya kukamua. Vifaa hivi vinatumika katika hatua za kusindikaji wa maziwa.

Watu wanapanga mikungu ya ndizi kwa ustadi katika eneo la kazi, ndizi zimetandazwa kwa wingi na kupangwa kwa mpangilio. Shughuli hii inaashiria usafirishaji au maandalizi ya sokoni.

Mtu aliyevalia koti jeupe anamimina maziwa kutoka kwenye chombo cha chuma hadi kwenye mashine ya kuchakata. Mwingine aliyevalia jaketi nyekundu amesimama kwenye njia ya gari lililojaa vyombo vya maziwa.

Mtu aliyevalia koti la bluu, glavu nyeupe na kifuniko kichwani anashugulikia mitungi ya maziwa kwa kutumia vifaa maalum. Mitungi hiyo iko mbele ya tanki kubwa la chuma katika eneo la usindikaji wa maziwa.

Watu kadhaa wanashughulika na rundo kubwa la mahindi yaliyokaushwa juu ya turubai. Wanachambua au kusindika mazao hayo kwa pamoja. Shughuli hii inaashiria kazi ya kilimo au maandalizi ya chakula.

Mtu aliyevalia koti jeupe, neti ya nywele na sketi ya rangi nyingi anamimina kimiminika kutoka kwenye chombo cha chuma hadi mashine ya kuchuja. Kitambaa maalum kimetumika kuchuja kiowevu hicho.

Mtu aliyevalia sare ya buluu ananyunyiza dawa kwa kutumia kifaa cha mgongoni chenye rangi ya buluu na njano. Ng'ombe wapo ndani ya uzio mmoja akinyunyiziwa moja kwa moja mgongoni.

Kikabu cha mviringo kimejaa unga mweupe na kimewekwa juu ya ndoo mwekundu, kimeundwa kwa nyasi na kinafaa kuwa kuifadhi au kusafirisha bidhaa manthari ni ya matumizi ya nyumba au sokoni.

Mtu amevalia koti la maabara, akichanganya , vimiminika kwenye mitungi ya plastiki. Vifaa vya majaribio vimepangwa mezani kwa utaratibu. Mazingira haya yanahusiana na kazi za kiasi, kisayansi au uchunguzi wa kemikali.

Mtu ameketi chini akikamua ng'ombe na. Mazingira ninya kijani na kuna ng'ombe wengine nyuma.

Watu wamesimama karibu na majani yaliyokusanywa kwa wingi, huku mmoja akiwa juu akiyapanga. Vitambaa vya rangi mbali mbali vimezunguka eneo hilo. Shughuli inaonekana kuwa wa kilimo au maandalizi ya malisho.

Ndizi mbichi za kijani zimerundikwa kwa wingi katika eneo la soko au kituo cha usambazaji. Watu wachache wanaonekana wakihudumu kati ya marundo hayo. Nyuma kuna malori au magala yanayohusiana na usafirishaji wa mazao.

Kikundi cha watu kimezunguka meza yenye chombo cha metali kilicho na dutu ndani. Mtu aliyevalia shati la pinki na kofia nyeupe anatumia kifaa kama kipima joto kueleza jambo.